Elimu ya watu wazima, inayotolewa na mkufunzi wa maswala ya kiutu uzima aliyebobea katika sekta hiyo, akitoa mafunzo kwa wanaume na wanawake, waliohudhuria mafunzo hayo katika darasa maalumu.

Elimu ya watu wazima, inayotolewa na mkufunzi aliyebobea kwa elimu za watu wazima. Mwanamke aliyevalia mavazi ya kimasai, anayetoa elimu ya ushonaji wa nguo kupitia cherehani za kisasa.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi mwanamke aliyebobea katika maswala ya elimu ya kiutu uzima. Akitoa mafunzo ya kielektroniki kwa wanaume kwa wanawake waliyomzunguka wakijifunza namna tofautitofauti na umuhimu wa nishati ya umeme.

Elimu ya watu wazima nayotolewa mahususi kwa watu wazima wanaume kwa wanawake ndani ya darasa maalumu, ambapo watu hao wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na afya zao, huku wakipokea mada mbalimbali kuhusu masuala ya jinsia, afya ya akili pamoja na taarifa mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiutu uzima.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na wabobezi wa maswala hayo, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake waliofurika katika darasa maalumu lililojengwa mahususi kwa utoaji wa elimu ya watu wazima, huku kukiwa na wanaume kwa wanawake waliofurika katika eneo hilo.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi wa maswala ya kiutu uzima, aliyebobea katika saikoloji ya kiutu Uzima, huku kukiwa na watu mbalimbali waliosimama, wanaume kwa wanawake wakimsikiliza kwa makini mkufunzi huyo.

Elimu ya waru wazima inayotolewa kwa watu maalumu, waliobobea katika shughuli hizo ndani ya darasa maalumu na mkufunzi wa maswala ya kiutu uzima aliyebobea katika saikolojia ya watu wazima.

Korido katika jengo la shule ya msingi mahali ambapo ni pembezoni mwa madarasa mbalimbali, huku kukiwa kumepakana na miti pamoja na bustani nzuri zinazopanda na kupamba eneo hilo.

Kitabu cha shule ya msingi, kilichoandikwa kwa lugha ya kiingereza, kikiwa na picha za watu pamoja na sentensi tofautitofauti, kwa ajili ya kuhakikisha uwerevu wa mtoto.

Jengo la shule ya msingi lililopambwa vizuri kwa maua na bustani za kupendeza, miti mikubwa yenye majani mapana yenye kivuli kizuri pamoja na hewa safi. Huku jengo hilo likiwa limepakwa rangi nzuri, nyeupe ya kuvutia pamoja na mandhari mahususi kwa wanafunzi kusomea.

Elimu ya ahule ya msingi inayotolewa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mwalimu wa shule ya msingi katika darasa kubwa lililotengenezwa vizuri kwa teknolojia ya kisasa, huku kukiwa na wanafunzi mbalimbali wanaopata elimu hiyo.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika ubao ndani ya darasa la shule hiyo, akitoa mafunzo kwa wanafunzi wake walioketi huku wakimsikiliza.

Jengo la shule ya msingi liililojengwa vizuri huku ndani ya jengo hilo kukiwa na magorofa maalumu ambayo hutumika kama madarasa kwa ajili ya wanafunzi kusomea, yaliyotengenzwa vizuri kwa ngazi zenye ubora na imara, zinazowasaidia wanafunzi kupita kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo la shule ya msingi, eneo ambalo lina miche mingi ya miti imeota yenye kivuli, bustani ya kupendeza, hali ya hewa nzuri, nyasi ndogo ndogo zenye kijani kibichi pamoja na mandhari nzuri inayozunguka majengo ya shule hiyo.

Eneo la darasa katika shule ya msingi lililopangwa vizuri kwa meza zilizovutia, thamani zilizochorwa ukutani pamoja na picha mbalimbali zinazopamba kuta za darasa hilo; huku likiwa na taa zinazoonesha mwanga wa kutosha.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri kwa ustadi mkubwa. Huku kuta zake zikiwa zimepakwa rangi nzuri nyeupe ya kuvutia pamoja na kijani iliyokozwa. Paa lililoezekwa vizuri pamoja na mazingira tulivu kwa ajili ya wanafunzi kuweza kujifunzia.

Mwalimu wa shule ya sekondari mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akichagua vitabu katika sehemu ya maktaba ya darasa hilo, huku kukiwa na vitabu tofautitofauti vya masomo mbalimbali pamoja na ngazi tofauti za elimu katika shule ya sekondari.

Majengo ya shule ya sekondari, yaliyojengwa vizuri kwa matofali ya kuchoma, huku eneo hilo likiwa limezungukwa kwa bustani yenye kuvutia, nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari ndani ya jengo la shule hiyo, katika darasa maalumu, sehemu ambapo mitihani mbalimbali hufanyika, huku kukiwa na waalimu wanaume kwa wanawake waliovalia mavazi mazuri sana, wakisimamia wanafunzi hao ndani ya darasa.

Jengo la shule ya sekondari na huku kukiwa na watu mbalimbali, wakimkabidhiana vifaa vya kufundishia na vya kujisomea kwa wanafunzi wa shule ya sekondari katika kontena maalumu lililoshushwa katika shule hiyo.

Sehemu ya darasa ndani ya jengo la shule ya sekondari, mahali ambapo mafunzo kwa vitendo hufanyika, kama somo la kemia pamoja na somo la fizikia na baiolojia, ambapo kuna vifaa mahususi kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo.

Mwalimu wa shule ya sekondari mwanaume aliyevalia mavazi meupe sana akifundisha mbele yake somo la biolojia kwa lugha ya kiingereza namna jinsi ambavyo mwili wa binadamu unavomeng'enya chakula kuanzia mdomoni mpaka kwenye tumbo.

Eneo la kisasa , katika shule ya sekondari, mahali ambapo pametengwa mahususi kwaajili ya maabara ya masomo kama baiolojia pamoja na kemia , huku eneo hilo limefugwa kwa mabomba pamoja na mifumo ya umeme , inayosaidia ufanyaji kazi wa masomo kwa vitendo kwa wanafunzi wa shule hiyo.

Ndani ya jengo la shule ya sekondari wanafunzi walioketi katika viti maalum kwa mistari, huku kukiwa na walimu wa kike na wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana wakitoa semina kwa vijana hao walioketi katika viti maalumu ndani ya darasa hilo

Wanafunzi wa chuo wkaiwa katika jengo la chuo hicho wakijifunza kupitia vifaa vya kielektroniki, kompyuta mpakato, katika moja ya darasa la chuo hicho, huku wakiwa wamekaa katika makundi tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo la chuo hicho, wakijifunza mada mbalimbali kupitia vifaa vya kielektroniki, kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la darasa, mahali ambapo hujifunza mambo mbalimbali kupitia teknolojia ya tehama, kupitia vifaa vya kielektroniki kompyuta mpakato, huku wakiwa pembezoni mwa dirisha linalopitisha mwanga wa kutosha na hewa safi.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume wakiwa ndani ya darasa katika jengo la chuo hicho, mbele yao kukiwa na mkufunzi aliyebobea katika maswala ya kufundisha, akitoa mafunzo kwa wanafunzi hao kwa njia ya maneno na maelezo.

Sehemu ya chuo; vijana waliovalia majoho maalumu, huku wakirusha kofia ikiwa ni ishara ya kusherekea kuhitimu kwao masomo ya chuo, nyuma yao kukiwa na miti mirefu iliyopamba eneo hilo lenye hewa nzuri, na sehemu ya kupitia.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika eneo la darasa mahali ambapo wanajifunza masomo mbalimbali kwa kina, huku wakitumia teknolojia ya tehama kwa kupitia vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na wa kiume, wakiwa katika eneo la darasa wakijifunza namna mbalimbali za kusoma vitu, kutoka kwa mkufunzi wao aliyebobea katika masuala hayo, akiwa mbele ya darasa akitoa elimu.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo. Wakiwa katika eneo la darasa ndani ya jengo la chuo hicho, huku wakiwa wamekaa katika madawati maalumu yaliyo tengenezwa vizuri wakimsikiliza mwalimu mkufunzi aliyebobea katika maswala mbalimbali anayewafundisha mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume, wakifundishwa na mwalimu wa kike aliyevalia mavazi nadhifu sana, katika jengo la darasa ndani ya chuo hicho. Jengo lenye madirisha mapana na milango ya kisasa inayoruhusu hewa na mwanga kuingia.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika eneo la chuo hicho, wakijisomea kwa pamoja kupitia kupitia kompyuta mpakato, huku wakijifunza mada mbalimbali kulingana na muktadha unaotakiwa.

Wanafunzi wa chuo katika eneo la darasa wakimsikiliza mwalimu mbobevu wa masomo hayo, aliyesimama mbele ya darasa hilo akiwafundisha mada mbalimbali kulingana na masomo yao, huku wanafunzi wakiwa wameketi katika madawati maalumu ndani ya chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa maalumu huku wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mkufunzi aliye mbele ya darasa hilo, mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwafundisha kuhusu masomo tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wakike na wakiume waliovalia mavazi mazuri sana, wakiwa katika jengo maalumu sehemu ambapo hujifunza mambo mbalimbali ya kufanya kwa vitendo kuchomelea chuma na vifaa vingine vya umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa ndani ya jengo la chuo, wakijifunza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia mfumo wa kisasa na teknolojia mpya kwa kuzingatia kanuni na uendeshaji wa vifaa hivyo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa ndani ya jengo ya chuo hicho, akijifunza kwa vitendo namna tofautitofauti ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia njia za kisasa. Huku mbele yake kukiwa na kifaa kinachotumika kwa tiba za binadamu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo la chuo wakijifunza namna mbalimbali namna ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia teknolojia mpya na vifaa vya kisasa kwa utulivu mkubwa, huku wakipata maagizo kutoka kwa mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wa kiume kwa wa kike, wakiwa katika eneo maalumu, sehemu ya chuo hicho wakijifunza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, kwa njia za kisasa kupitia mifumo, na nishati ya umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wakiume na wakike wakiwa katika darasa maalumu ndani ya chumba hicho, mahali ambapo mafunzo ya TEHAMA hufanyika hususani kwa mfumo wa teknolojia ya kompyuta huku kukiwa na mwanume anayetoa mafunzo kwa vijana hao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la darasa, mahali ambapo wanajifunza mada mbalimbali za kutengeneza vitu kwa teknolojia ya kisasa, kupitia vifaa vya kieletroniki hususani kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika eneo la chuo hicho wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza nyumba pamoja na kuezeka mabati kwa njia za kisasa na ufasaha mkubwa, huku wakisimamia sheria za ujenzi pamoja na ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika jengo maalumu ndani ya chumba hicho wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia teknolojia ya kisasa na vifaa vinavyotumia teknolojia ya hali ya juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wa kike na wakiume kazi inazidi sana ndani ya chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kidijishoniki kupitia njia za kisasa za ufundi pamoja na vifaa vinavyotumia teknolojia bora.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika jengo maalumu ndani ya chuo hicho wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kieletroniki kupitia teknolojia bora inayotumika kwa ajili ya utengenezaji wa vifaa hivyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kieletroniki, hususan magari ya kisasa, kupitia teknolojia mpya na ujuzi uliobobea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi vijana wa kiume kwa wa kike, wakiwa ndani ya chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa tofauti tofauti vya kielektroniki, kupitia mifumo ya kisasa ya kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi akiwa katika majengo ya chuo hicho akijisomea masomo mbalimbali kwa vitendo, huku akifanya utafiti wa kutengeneza vifaa vya kieletroniki kupitia njia za kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, vijana wakiume na wakike wakiwa katika darasa maalum ndani ya chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia teknolojia za kisasa na vifaa bora kwa njia nzuri na za uharaka zaidi.